Hapa ni hospitali, kuna mgonjwa alielala kitandani, ameachia mdomo wake wazi, akimulikwa kwa kifaa maalumu kinachomwezesha daktari alievalia nguo ya bluu, kujua afya ya kinywa chake na hivyo kuweza kutibu.

Huduma ya afya ya meno hutolewa na madaktari hasa hospitali. Mgonjwa anapofika hulazwa kitandani, huacha kinywa chake wazi; daktati anatumia vifaa maalumu ili kumuwezesha kuona ndani ya kinywa hicho, na kuweza kumsafisha na kumtibu.

Hawa ni madaktari wa meno, waliovalia mavazi maalumu na barakoa zao usoni, wakimuhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kitandani, ameacha kinywa chake wazi kwa ajili yakupewa huduma ya meno.

Ukusanyaji wa takataka yaani majani halafu ukazichoma, moshi unaotoka hapo huweza kwenda kuchafua hali ya hewa pamoja na mazingira. Hivyo namna hii ya utunzaji wa mazingira si salama sana kwa sababu ya moshi.

Hapa ni jalalani au dampo sehemu ambayo taka nyingi huifadhiwa, mashine yenye kijiko ya kuchotea uchafu huo unauchota na kupakia katika gari kubwa ili kuweza kuutoa na kuweka afya ya mazingira kuwa salama.

Hawa ni wanafunzi waliovalia mavazi maalumu ya bluu, na wengine wamevaa mashati meupe wakipanda miti kwa mistari katika eneo la wazi hivyo hii namna nzuri sana ya kutunza mazingira.

Hospitali ni sehemu ambayo wagonjwa huenda kwa ajili ya kuweza kujipatia matiabu, wanapofika kabla ya kuonana na daktari hukaa katika mabenchi ili kuweza kuingia mmoja mmoja katika chumba cha daktari na kuweza kuhudumiwa.

Haya ni majengo ya hospitali, kuna sehemu nzuri yenye nyasi fupi, na pia kuna njia zilizotengenezwa vizuri zinazowawezesha wateja na wagonjwa kupita vizuri kuelekea maeneo husika.

Hawa ni watu wa afya wakiwa hospitali wamekaa kwa pamoja katika viti ,wengine wamevaa sare za bluu wengine sare nyeupe na wengine wamevaa suti na wengine wamevaa nguo tuu za kawaida.

Hiki ni chumba katika jengo la hospitali, kuna daktari aliyevalia koti jeupe akitumia vifaa vya kielektroniki ili kumchunguzia mgonjwa afya yake ambaye amelala katika kitanda kilichotandazwa shuka nyeupe.

Huyu ni daktari, amevaa koti jeupe, pamoja na saa mkononi. Amesimama yupo mazingira ya hospitali, yupo tayari kwa ajili ya kumuhudumia mgonjwa yoyote anayefika hospitalini kwake.

Hiki ni chumba katika jengo la hospitali. Kuna watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa na barakoa usoni wakimfanyia upasuaji au huduma mgonjwa aliyelala katika kitanda. Hivyo huduma hii humpelekea mgonjwa kuwa salama.

Hili ni kundi la madaktari. Wamevalia makoti meupe na kuning'iniza vitambulisho katika shingo zao, wengine wamesimama na wengine wamekaa chini. Nyuma yao kuna bango au tangazo linaloonyesha taaluma ya kazi yao; wapo mazingira ya hospitali.

Hapa ni hospitali, kitengo maalumu kinachowahudumia watoto wadogo. Wazazi wamewaleta watoto wao wadogo, wamekaa katika mabenchi wakisubiri huduma kutoka kwa mtaalamu aliyevalia mavazi maalumu, pamoja na barakoa usoni. Ana mizani ambayo watoto wadogo anawaning'iniza, kwa ajili ya kuwapima uzito.

Hiki ni chumba maalumu kwa ajili ya kuhifadhia watoto wadogo wachanga waliozaliwa. Kuna mhudumu aliyekua ndani ya chumba hiko akiwahudumia watoto hao waliokuwa ndani ya kichumba kidogo maalumu cha vioo, ambao wanaonekana vizuri.

Hii ni hospitali, sehemu ambayo watoto wadogo huletwa na wazazi wao, ilikuweza kupatiwa huduma ya afya. Wanapofika hukaa katika mabenchi ambayo yamewekwa kwa ajili yao, na hatimaye kupewa huduma na kuondoka.

Mtoto mdogo yaani, mchanga aliyebebwa na mama yake, wamekaa katika kiti chenye rangi ya bluu, wakimsikiliza mtaalamu wa afya ambaye naye amekaa katika kiti nje kwenye mazingira ya maua.

Huyu ni daktari aliyevaa koti jeupe akiwa na kisanduku chenye rangi ya bluu, akimchoma sindano mteja ambaye amekaa katika kiti, hivyo anatoa chanjo kwa jamii.

Hizi ni dawa za asili zilizotengenezwa na kuwekwa katika chupa maalumu zenye ujazo tofautitofauti, zimewekewa maelekezo maalumu yatakayoweza kumsaidia mtumiaji kujua namna nzuri ya kuitumia hii dawa.

Hii ni dawa asili iliyotengenezwa na kuhifadhiwa katika chupa yenye mfuniko mweusi. Chupa hiyo imepambwa kwa jina la dawa hiyo, pamoja na maandishi madogo yanayomuwezesha mteja kusoma na kujua matumizi sahihi.

Kitunguu maji, limao pamoja na ndimu; kinatumika katika kutengeneza dawa za asili, hivyo kumuwezesha mtumiaji kuweza kutatuwa changamoto au shida aliyokuwa nayo.

Huu ni mmea wa rangi ya kijani uliozaa matunda unaotumika kutengenezea dawa za asili, dawa hizo huwasaidia binadamu pamoja na wanyama, hivyo huwekwa mimea hii muhimu kwa wanadamu.

Haya ni majani yaliyochumwa yenye rangi ya kijani, yanayotumika kutengeneza dawa za asili, hivyo dawa hizi huwawezesha wanyama pamoja na binadamu kuweza kurudi katika hali ya afya zao nzuri.

Huu ni mmea wenye rangi ya kijani unaotumika kutengeneza dawa za asili, umechanua maua yenye rangi nyeupe, nyekundu, rangi ya machungwa pamoja na rangi ya njano. Mmea huu umezungukwa na nyasi fupifupi yaani zilizofyekwa vizuri.